Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha samawati iliyo na label nyeupe. Kwenye label maneno yanaonyesha kuwa chupa ina dozi moja ya chanjo ya M-M-R-I-I inayokingana na surua, matumbwitumbwi na rubella. Kwenye label kuna maelezo mengine juu ya matangazaji.

Mwanamke amevaa kinyago cheusi na sare ya samawati akiwa ameshikilia sindano na chupa ndogo. Anachota maji kutoka kwenye chupa hadi kwenye sindano. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama kwenye foleni. Yeye ana nywele zilizosukwa.

Mabuyu yaliyopambwa na kamba na shanga, yametawanyika chini, kila buyu lina kamba iliyofungwa kwenye shingo yake . Baadhi ya shanga za rangi ya kijani na pinki , kuna chupa ya plastiki ya machungwa imeanguka karibu na mabuyu.

Barabara iliyofunikwa na maji mengi yamafuriko lori kubwa imeanguka ubavuni matairi yake yakiangalia juu, maji yenye matope yanatiririka kwa kasi barabarani. Watu kadhaa wamesimama kwenye ukingo na wengine wametumbikiza miguu yao kwenye maji machafu.

Chupa kadhaa za dawa , sindano na vifaa vya matibabu , vilivyopangwa juu ya meza , kuna chupa iliyo na lebo ya manjano kahawia iliyowekwa katikati, vifuniko vya chupa vya rangi ya samawati na machungwa baadhi ya sindano zina ncha ya manjano na machungwa .

Chupa iliyotengenezwa kutokana na boga, imefungwa kamba nyekundu na shanga nyeupe na nyeusi, imetundikwa katika vyombo nyingi mbalimbali, baadhi ya viombo hivyo ni mitungi ya plastiki yenye rangi tofauti, ikiwemo nyekundu na samawati.

Chupa ndogo ya kioo iliyo na chanjo ya MMR kwa ajili ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella imewekwa juu ya uso wa samawati. Kando yake kuna sindano safi iliyo tayari kutumika ikiwa na ujazo wa milimita ishirini.

Mtoto amekaa akimwangalia mwanamke aliyevaa koti jeupe. Labda daktari au nesi. Kwenye chumba chenye vitanda vya hospitali. Chumba kina kuta za kijani kibichi na vifaa vya matibabu , vikiwemo ndoo kubwa ya manjano na kabati.

Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari, akiangalia kupitia kifaa cha macho. Mwanamke ameketi kwenye upande wa pili na kichwa chake kikiwa kwenye sehemu ya kupumzikia. Chumba kina ukuta wa samawati na kuna mto kuna mwekundu na mweupe kwenye kiti.

Umati wa watu umezunguka mabasi yaliyogogana yakiwa yameharibika sana. Moja ni lori la mafuta la Danish Petroleum. Mti wana majani machache yameonekana. Watu wanatazama ajali hiyo. Nguo mbalimbali zimetawanyika.

Sanduku jeupe la dawa linaonekana wazi, limesimama Azithromycyn tablets IP500 na AZP500.Chini kuna mistari miwili nyekundu na samawati. Kifurushi kidogo cha dawa mbili kimefunguka mbele ya sanduku.

Mwanamume mmoja anayesukuma toroli yenye magurudumu anatazama mbele akitembea kwenye maji ya mafuriko barabarani. Nyuma yake kuna msongamano wa magari na pikipiki pamoja na ambulensi inayotumia taa za dharura. Barabara imefurika kabisa.

Chupa kadhaa za kioo zenye lebo nyeupe ya samawati. Chupa hizo zina funiko za rangi ya samawati na kijani kibichi. Lebo ina maandishi mengi yaliyo chapishwa ikiwa ni pamoja na jina measles , mumps , rubella virus na nambari. Kuna chupa iliyo wazi na nyingine kadhaa zimeanguka.

Mikono ya watu wawili walioshikana. Mtu mmoja akiwa na alama ya samawati kwenye kidole, ameshika kidole cha mtu mwingine. Mtu huyu anashikilia kalamu ya kudumu yenye nembo ya indelible na anachora alama nyingine kwenye kidole.

Mwanaume amevaa kofia nyeupe na nguo ya kijani akibonyeza kifaa cha kutoa sabuni ya maji. Ameinama kidogo kuelekea sinki ndogo. Kuna sinki mbili zilizoundwa kwa mawe na zimewekwa ukutani. Ukuta una vigae vya rangi ya samawati.

Familia ikihamisha nyumba yao ndogo iliyotengenezwa kwa matawi na nyasi. Watu kadhaa ikiwemo watoto wanabeba mali zao, kupitia maji machafu. Mafuriko yamezingira makaazi na baadhi wanajaribu kuokoa vitu vichache vilivyobaki.

Mtaalamu wa afya aliyevaa sare nyeupe anampa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto amevaa kofia nyekundu na amesikilia mwanawe. Wote wanamwangalia mtoto wakati akipokea chanjo. Tukio hili linafanyika ndani ya kituo cha afya.

Mwanamke mmoja amevaa hijabu ya kijani kibichi na nguo nyeusi. Anazungumza na daktari mwingine aliyevaa shati jekundu. Daktari ana barakoa ya uraibu kwenye uso wake na ameshika chupa ya dawa. Kuna meza yenye vifaa vya hospitali, dirisha la mbao na bango la samawati lenye maandishi "mass wiggling".

Daktari amevaa koti jeupe na barakoa. Anachanja mgonjwa ambaye amevaa kofia ya basketball na shati la miraba. Wote ni wanaume wa kiafrika. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Huduma za afya zinatolewa nje.

Ghorofa kubwa imeanguka na kugeuka kuwa vufusi na matope. Watu wengi wamesimama karibu wakiangalia kwa mshangao na hofu. Baadhi yao wanarekodi tukio hilo kwa simu zao. Ni janga lisilo la kawaida ambapo baadhi ya majengo mengi yamesimama karibu na jengo hilo lililoanguka.

Mtu amevaa suti nyeupe, kinyago na miwani akipuliza dawa ya kuuwa viini katika eneo lenye rundo la takataka. Kuna mtu mwingine amesimama nyuma yake. Eneo linaonekana kuwa ndani ya jengo likiwa na mizigo iliyofunikwa kwa turubai. kazi hii inafanyika kuhakikisha usalama wa afya ya jamii.

Barabara ya lami iliyokatika kutokana na maji mengi. Upande mmoja wa barabara umebomoka kabisa, ukifichua udongo mwekundu uliosombwa. Maji ya mafuriko yanaonekana yakipita chini na watu wamesimama pembeni wakitazama uharibifu.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, buti nyeusi na glavu za buluu akinyunyizia mimea shambani. Anatumia kifaa cha rangi ya chungwa kilichobeba dawa, akiwa amekielekeza kwenye mmea mmoja. Mazingira ya shamba yamejaa mimea mingi ya kijani kibichi.

Nyumba iliyojengwa kwa bati, mbao na labda matofali ikiwa moto mkali sana moto unateketeza paa na kuta, moshi mzito unaonekana kila mahali nyumba imefunikwa kabisa na miali ya moto kuashiria uharibifu mkubwa.

Masanduku saba ya dawa yakiwa yamepangwa kwa makundi. Kila sanduku lina jina tofauti kama vile magnesia max au livakea max, na picha ya sehemu ya mwili iliyoihusu. Rangi ya masanduku zinazofuatana. Viunganisho hivi vimetengenezwa kwa umaridadi, vimetundikwa vyema.

Daktari mwanamke, amevaa koti jeupe akimchoma sindano ya chanjo mtoto mchanga. Mama mchanga amembeba mwanawe kwa upole, akimtazama daktari kwa makini. Wako kliniki huku nyuma kukiwa na chati za afya na vifaa vya matibabu.

Mikono iliyo na povu la sabuni. Vidole na viganja vinasuguliwa vikionyesha mchakato wa kunawa. Matone ya maji yanaonekana yakichanganyika na povu. Mwangaza hafifu unaangazia vidole na asili ni giza kidogo. Povu linaonekana nyingi.

Mwanamke amelala kitandani cha hospitali akiwa ameshiklia mtoto mchanga. Mwanamke amevaa gauni la hospitali lenye rangi ya kijivu na ana nywele nyekundu. Mtoto amevaa kofia ya rangi ya waridi na amefungwa kwa blanketi ya mistari. Vitu vingi viko mezani karibu na kitanda.

chupa nyeupe ndogo ya dawa iliyopo juu ya meza nyeusi inaandikwa krukan capsule na maagizio. Mbele ya chupa kuna vidonge vyeusi na vyekundu. Kuna pia pazia yenye michoro ya samawati na nyeupe nyuma yake.

Muuguzi mwanamke, anayeshika mfano wa mtoto mchanga, labda kwa mafunzo. Amevalia sare ya samawati, glavu nyeupe, nywele zake zimesokotwa. Kuna kitanda cha hospitali na chombo cha manjano chenye maandishi Push . Kipo karibu na ukuta.

Bidhaa nyingi zinazouzwa sokoni. Kuna mizizi na vipande vya miti vilivyokauka vikiwa vimepangwa juu ya meza. Chupa kadhaa za plastiki zikiwa na vifuniko vya rangi tofauti vimejazwa na unga. Kuna mifuko ya rangi tofauti na vitu vingine havieleweki.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake. Baadhi ya wanaume wamevalia suti. Wawili kati yao wanashika mrija mrefu wenye maji. Chini kuna ndoo za njano na nyeupe zikiwa tayari kupokea maji. Nyuma kuna jengo kubwa la samawati na baadhi ya watu wanapiga picha na kamera.

Chupa kadhaa za dawa, sindano na chupa moja iliyoandikwa yellow fever vaccination .Zote zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya samawati isiyokolea. Kuna chupa za ukubwa tofauti na zingine zinaonekana zikiwa tupu.

Chupa nyeupe ya dawa ya vitamin D kwenye lebo, maneno high potency vitamin D 1000 IU yameandikwa kwa herufi za samawati, chupa hiyo ina vidonge mia moja, baadhi ya vidonge vimetapakaa chini, vidonge hivyo ni vya umbo ya duara.

Chupa ya dawa ya chanjo iitwayo MMR Vaccine. Maneno meassles, mumps, rubella yameandikwa kwenye lebo yake. Kando ya chupa kuna sindano pamoja na pamba nyeupe. Chupa na sindano zimekaa juu ya kitambaa cheupe. Mandhari ya nyuma ni meusi kabisa.

Tangazo lililobandikwa kwenye nguzo refu, tangazo hilo lina jina Dr .Chikonko kisha kimvuta mpenzi, biashara nyota chini, kuna namba ya simu 0713419534 mti wenye majani mengi umepita sehemu ya chini ya nguzo.

Mkeka ulio na mimea na dawa za kiasili, kuna aina mbalimbali za mizizi, majani, vipande vya miti pamoja na vitu vingine vya dawa, baadhi ya vitu vimefungwa kwa kamba na vingine vimelala tu, pembeni kuna chupa ndogo ya plastiki.

Daktari wa meno amevalia koti nyeupe na barakoa ya kizuizi, anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Mtu amelala kwenye kiti cha zambarau chenye kitambaa cha uaridi. Chumba kina kabati za manjano, kaunta ya kijivu, chombo cha samawati, chupa nyeupe na vifaa vingine vya matibabu.

Watu sita wavaa barakoa za kinga, wakisimama nje ya jengo lenye madirisha. Mwanaume mmoja amevalia sare za bluu, mwingine ana shati la kijani na wengine wamevaa nguo za kawaida. Kuna mifuko mikubwa nyeupe iliyojaa vitu kwenye ardhi.

Vipande viwili vya vifurushi vya vidonge vya Atmeta na Lumefernatin Tablets, Lumifen. Chini yake kuna pakiti moja ya vidonge sita vilivyopangwa pamoja na pakiti nyingine iliyofunguliwa. Inaonyesha ndani yake kuna mstari ya vidonge.

Mikono miwili ya mtu mmoja. Mkono mmoja unashikilia chupa ya uwazi iliyo na vidonge vya rangi ya manjano huku ikimimina vingine kwenye kiganja cha mkono mwengine. Vidonge hivyo vinaonekana kuwa vidogo na laini.

Wanawake wawili katika chumba cha matibabu ya meno. Mmoja amekaa kwenye kiti cha meno huku mwingine daktari akizungumza naye. Ameishikilia kalamu na karatasi. Kompyuta na vifaa vingine vya meno vinaonekana nyuma. Wote wanaonekana kutabasamu.

Chupa nne za virutubisho vya vitamini D zimewekwa juu ya mazingira ya waridi. Nodi naturals na kifurushi cheupe cha gummies na food zinaonyesha chupa nyeupe yenye kichwa cha manjano. Mind body green ina chumbo cha kawaida chenye kichwa chekundu. Pewa encapsulation na wakilisha chupa nyeupe yenye alama ya buluu.

Mwanamume amelala kitandani akiwa amevaa sweta na suruali nyeusi. Mtaalamu amesimama karibu akiwa amevaa koti jeupe la daktari. Mtaalamu anashika mguu wa mwanamume akimsaidia kufanya mazoezi ya goti. Mgonjwa amevaa barakoa usoni.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara, kinyago na miwani akifunguwa kisanduku, anashikilia chupa ya kijani kibichi, kuna masanduku mengi makubwa yaliyo na maandishi ya provax na Tpc yakikusanywa nyuma yake.

Mtu aliyevalia suti ya samawati na glavu za rangi nyeupe anatembea ndani ya kiwanda akibeba madebe mawili. Kila debe lina ishara ya fuvu la binadamu na mifupa likionyesha hatari. Macho yake yamefunikwa na miwani maalum na amevaa barakoa ya rangi nyeupe usoni.

Sindano ikichukua dawa kifunguanisho cha chanjo ya surua, matumbi tumbwi na rubella kiko karibu. Chupa ndogo tatu zenye chanjo zimepangwa mbele, mkono mmoja unashikilia sindano, sanduku la dawa lina maelezo muhimu. Maandazi, maandalizi ya chanjo.

Sanduku jeupe la dawa, likiwa na chupa mbili za kioo mbele yake, sanduku limeandikwa MMRII na linaeleza kuhusu chanjo ya surua, tumbwi tumbwi na rubela. Chupa moja imeandikwa steraline dilute na nyingine imeandikwa MMRII, zote zina vifuniko vya samawati.

Mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa n koti nyeupe, anachanja mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao. Pembeni kuna boksi kubwa la samawati, linalofanana na friji ndogo ya kubeba dawa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea ya shambani.

Kambi kubwa la makazi yenye nyumba ndogo zilizo jengwa kwa vipavi ya muda. Mbele kuna tanki kubwa la kuhifadhi maji likiwa limewekwa juu ya kitu kama kiti. Ardhi imekauka na kuna mimea michache. Jua linazama na hewa ina rangi ya kuna chweo.

Sanduku la chanjo ya MMR priorix. Sanduku lina maandishi ya Measles, Mumps and Rubella vaccine live na GSK. Chini ya sanduku kuna sindano iliyojaa maji na chupa ya dawa, yote yanaelezea matumizi ya dawa.

Chupa nyeupe yenye mfuniko unao na alama ya security seal iliyorundiwa mara kadhaa. Chupa ina lebo ya kijani iliyoandikwa HJN kwa herufi kubwa. Pembeni kuna maneno one hundred percent natural . Chini ya lebo kuna maandishi mengi madogo yasiyosomeka.

Mkulima amevaa kofia na nguo nyeupe. Ananyunyuzia dawa kwenye shamba lenye mimea midogo. Kuna ukungu mweupe unaotoka kwenye bomba refu jekundu. Mkulima amebeba kifaa mgongoni. Milima na daraja vinaonekana nyuma. Shamba linaonekana kuwa na maji.

Mwanamke kijana anayevalia kitambaa chekundu kichwani anatabasamu kwa furaha anashikilia na kuonyesha ipande cha kitambaa kilichoundwa na mikono miwili, na mwanamke mwengine yuko nyuma yake amesimama na mwanamke wa tatu anaonekana amekaa chini.

Mafuriko makubwa yakitiririka barabarani. Kuna magari na piki piki zilizokwama ndani ya maji machafu. Watu wanajaribu kupita baadhi wakiwa wamepanda pikipiki. Gari ndogo jeupe na bajaji mbili ziko katikati ya maji. Baadhi ya majengo yanaonekana kando, yakionyesha ardhi za mvua.

Kikundi cha watu waliovaa sare za samawati. Wengine wakiwa na kofia, wanyakazi nje labda wakijiandaa au wametoka kwenye shughuli. Baadhi yao wamebeba mifuko, wengine wanashughulikia meza zilizokunjwa. Mtu mmoja anaonekana juu ya kitu kama jukwaa.

Mwanamke amevaa shati jeupe akimsaidia mzee wa kike. Mwanamke huyo anatumia kifaa maalum masikioni mwa mzee huyo kama vile anatoa huduma za afya. Wengine wawili wamesimama karibu wakiangalia kwa makini. Mzee huyo anaonekana akishika kitambaa cha masikio.

Mwanamume mzee anapokea sindano kwenye mkono wake. Mwanamke labda nesi anampa sindano hiyo. Wote wawili wamevaa barakoa za rangi ya samawati. Mzee amevaa shati lenye michoro ya kahawia na njano, nesi amevaa nguo ya samawati.

Watu wengi wanawake na wanaume wamekusanyika pamoja. Wengine wamevalia miwani na wengine wamevalia shati nyeupe na kofia nyeusi. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia shati ya kijani. Mbele yao kuna paketi nyingi za sodu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanashughulikia mgonjwa. Daktari anafanya matibabu akiwa amevaa mavazi ya samawati, kinyago na glavu. Msaidizi amevaa mavazi meupe na anashikilia taa ya meno. Wote wanazingatia kazi yao.

Mkono mmoja uliovalia glavu nyeupe umeshikilia chupa ya chanjo na sindano. Chupa hii ya glasi imeandikwa vaccine . Ina kifuniko ya jivu. Mandhari nyuma inaonyesha ukuta wa samawati.

Wagonjwa na wahudumu wa afya wakiwa hospitalini, mwanamke amelala kwenye kitanda cha hospitali, wahudumu wawili wamevalia sare, kofia na barakoa mmoja anarekebisha mashine mwingine anamtazama mgonjwa kuna vifaa vya matibabu kuzunguka kitandani.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe anachoma sindano ya chanjo kwa mtoto msichana. Msichana huyo amevaa nguo ya rangi za kupendeza. Anajaribu kuzuia maumivu akiwa na uso wenye huzuni. Watu wengine wamesimama kwa nyuma kuonyesha kwamba chanjo hiyo inafanyika nje.

Kina dada wawili wanampa mwanamke mzee huduma ya sikio. Mmoja amevaa fulana nyeupe yenye ujumbe wa World Hearing Day .Mwingine amevaa fulana ya rangi ya chungwa anaangalia kwa makini. Mwanamke mzee ameshikilia bakuli. Anaonekana akipata matibabu. Wafanyikazi wako waangalifu.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu amevaa suti ya kinga, akipuliza mosho mweupe kutoka kwenye mashine. Analenga maeneo ya barabara karibu na ukuta wa bati. Moshi huo unatoka kwenye bomba ukiashiria shughuli ya kitaalamu ya kuua mbu na wadudu wengine.

Daktari, aliyevalia miwani akimchunguza mtoto mchanga kwenye kitanda, amevaa stetoscopu shingoni na barakoa nyeupe ya usalama. Mama wa mtoto yupo karibu naye akiwa amevaa nguo nyeusi. Mazingira ni ya chumba cha kliniki chenye vitu na ukuta mweupe wa kibiashara.

Daktari wa meno na mgonjwa. Daktari amevaa taa kichwani ama glavu akishikilia kijipande cha damu kwa kibano. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa na mdomo wazi. Wote wamevalia sare za samawati. Daktari anamtazama mgonjwa akimuonyesha kitu alichokitoa kinywani.

Mtu anayefanya mazoezi ya kuzima moto kwa kutumia kizima moto chekundu, mwanga wa miali inaonekana ukitoka kwenye kifaa chake huku akilenga moto uliowashwa ardhini. Yupo kwenye barabara ya Lami, mstari ya njano. Nyuma yake kunaonekana mazingira ya kijani na miti.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa, huku akitumia vifaa mdomoni mwa mgonjwa aliyelala chini. Msaidizi amesimama karibu, akishikilia bomba. Chumba kina kifaa vya matibabu ya meno, taa nyeupe ikiangaza eneo hilo.

Kundi la watu wanne wakiwa wamebeba vidumu vya maji kichwani. Wamevaa shanga zenye rangi mbalimbali shingoni. Mwanamke mmoja anatazama mbele. Mavazi yao yana rangi ya mapambo ya kitamaduni. Mandhari yanaonekana kuwa ya ukame.

Katika chumba kidogo, mwanamke mmoja anayefanya kazi na jamii amevaa fulana ya samawati. Anakagua hati pamoja na mwanamke mwingine aliyevaa nguo yenye miraba. Wamekaa kwenye kitanda. Vyombo na nguo vimetundikwa ukutani. Televisheni imewekwa mbele yao.

Umezungukwa na uharibifu mkubwa wa maji. Daraja limeharibika kabisa. Barabara imefunikwa na tope na taka. Kundi kubwa la watu limesimama kando likishuhudia uharibifu huo. Mkondo wa maji machafu unatoka chini ya daraja. Hali ya hatari imeenea.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti nyeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Daktari anashika vifaa vya matibabu akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa. Mgonjwa amevaa shati lenye miraba na viatu vyekundu kuna skrini na computer karibu.

Mashua mingi yamejaa watu zikiwa zimeelea kwenye maji yaliyotuwama karibu na vijumba vya nyasi na matope. Watu wengi wamevalia fulana nyekundu. Mandhari inaonyesha hali ya mafuriko huku miti ya migomba inaonekana nyuma.

Mama akimbeba mtoto wake mchanga. Wameketi kwenye kitanda cha hospitali chenye shuka nyeupe. Mama amevaa nguo ya pinki na kilemba cha madoadoa. Mtoto amefunikwa kitambaa chenye picha za katuni. Chumba kuna kuta za samawati na mmbu wa kulala.

Mwanamke mzee amevaa nguo za kitamaduni ameketi kwenye kiti. Mwanamke mwingine amevalia vazi la njano anamchoma sindano begani. Yule mwanamke mzee amejificha uso wake kwa mkono. Nyuma yao kuna friji nyeupe. Mwanamke aliye na sindano amevalia suruali ya samawati.

Kuna vitu vingi mezani. Viungu, chupa, na mabuyu yamepambwa kwa shanga. Kuna pia maganda ya kauri, vifaa vya jadi, na vitu vingine visivyoeleweka. Rangi mbalimbali zinaongeza mvuto wa kipekee. Ni mkusanyiko wa vitu vyenye utamaduni.

Kituo cha matibabu, kipo katika chumba cha rangi ya zambarau. Mtaalamu wa afya amevaa maglasi na stethoskopu shingoni akimchunguza mtoto mchanga. Mama amevaa hijabu ya rangi ya dhahabu akimwangalia mtaalamu kwa makini, mikono yake ikimshika mtoto kwa ulinzi.

Mwanamke mzee amevaa kitambaa cha pinki kichwani na gauni la kijani akifua nguo kwenye shimo la maji lililojengwa kwa zege. Analenga kamera huku akitabasamu akiwa na sura ya furaha na kuridhika. Anaonekana akipiga magoti, akiwa na matumaini ya kuhimiza kazi hiyo mapema.

Bidhaa hizi za Tiba Herbs Research, ni chupa mbili yenye nembo ya powerful oil , Kopo moja la unga na lebo. Pamoja na sabuni mbili za kijani zilizofungwa kwa karatasi yenye maelezo. Powerful soap inayotaja matumizi na nambari ya simu. Bidhaa zote zimewekwa juu ya sakafu iliyowekwa vigae.

Meza ndogo ya plastiki nyekundu iliyojaa chupa, dawa na vyombo vingine. Chini yake kuna kiti cha kijani kibichi na begi nyeusi. Baadhi ya chupa zina kofia za samawati.

Mwanamke akitabasamu kwenye dawati la mapokezi. Juu ya dawati kuna ishara ya Fine Touch Dental Care na saa ya ukutani. Kwenye dawati kuna ishara mbalimbali za malipo kama vile Easy pay na Visa na pia nambari za simu. Mwanamke amevalia shati lenye mistari.

Daktari aliyevalia nguo za samawati akimhudumikia mgonjwa. Amevalia glavu nyeupe na barakoa samawati. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amevalia miwani nyekundu. Upande wa nyuma kuna kabati nyeupe na ukuta pia.

Chupa tatu za virutubisho vya kalsiamu vilivyo pangwa juu ya mazingira yenye rangi ya machungwa. Kuna bidhaa za nature-made: pua encapsulation, garden of life, my kind organics, kila chombo kina alama za kibinafsi.

Rasi nzito imefunika barabara. Watu wanne wanavuka maji. Mwanaume wawili mbele wamevua vitu, mmoja amevaa kofia nyekundu. Nyuma kuna magari yameegeshwa, mbali zaidi majengo na miti ipo. Hali ya hewa ni mbaya.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya oxygen .Mmoja anaonekana akiibeba huku mwengine akiiweka sawa. Nyuma yao kuna lori ndogo lililofunguliwa nyuma. Inaonekana kama shughuli ya usafirishaji au kupakia.

Kundi la watu, baadhi wamevalia koti nyeupe ya maabara. Wamekusanyika nje wakizunguka mwanamme mmoja anayeeleza kitu fulani. Wamesimama kwenye uwanja wenye udongo na mimea inapatikana nyuma yao. Baadhi yao wanaangalia kwa umakini. Nyuma yao kuna chupa ya maji.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa. Mwanamke aliye karibu anatumia mashine ya kushona. Kuna rundo kubwa la vitambaa vya samawati vilivyotengenezwa kwa barakoa. Mwanamke wa pili ameketi nyuma yake, pia akishona. Kazi yao inaonekana kuwa ya kutengeneza barakoa.

Chupa tatu za dawa moja ikiwa na lebo iliyoandikwa Yellow Fever Vaccination . Kando yake kuna ampuli tupu na sindano iliyotayari kutumika. Vitu hivi vyote vimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya samawati. Kuna barakoa nyeupe pia.

Chupa nyeupe ya dawa ikiwa na lebo ya machungwa na kijani iliyoandikwa high potency vitamin D 3cs. Chupa imelala upande na vidonge vingine vya manjano, laini, na vinavyong'aa vimemwagika kutoka humo. Vidonge vime tawanyika kwenye sehemu nyeupe.

Choo cha umma chenye ukuta wa mawe na paa la kijani kibichi na njano. Kuna mtu amevaa shati lenye mistari amesimama nje. Mazingira ni ya kijani chenye nyasi, miti, na maua. Anga ni jeupe na kuna majengo.

Mtu aliyevaa barakoa anapokea chanjo begani kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo miwani, barakoa na glovu. Wote wawili wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha matibabu.

Vifaa vya hospitalini vilivyopangwa juu ya kitambaa ya kijani, kuna chupa za dawa za chanjo dhidi ya surua, mumps , na rubella. Pia kuna sindano za manjano vipimo vya damu, katika mitambo ya plastiki, na madawa mengine ya matibabu yaliyopangwa vizuri.

Mkebe wa dawa ambao umeandikwa kuwa ndani yake kuna tembe za kuongeza nguvu za kiume.

Mwanaume amevaa fulana ya manjano akitembea majini. Amebeba sanduku la samawati mabegani. Mazingira yamefurika. Mimea michache iliyochomoza majini. Anaonekana akipita eneo lenye mafuriko.

Madaktari wawili wa meno wanatoa huduma. Mgonjwa amelala chini, wote wamevaa barakoa na glovu. Vifaa vya matibabu vimewekwa mezani, chumba kina samani ya kisasa. Mmoja anashikilia vifaa mwingine anaangalia mdomoni.

Chupa ndogo ya kioo yenye mfuniko wa zambarau. Ndani yake kuna kiyoyevu cha rangi ya chungwa iliyokolea. Lebo yenye maandishi mengi na nembo ya Duarit Marker VVM seven imebandikwa juu yake. Maelezo kama Polio Vac Types one, two and three yanaonekana wazi.

Kwenye meza nyeupe, kuna chupa ndogo za kioo, moja imeandikwa yellow fever vaccine . Sindano yenye rangi ya machungwa imelala mbele. Chupa mbili, nyeupe na kahawia zimekaa karibu. Kinga ya buluu zimetandazwa kwenye chupa na kahawia.

Sanduku nne za dawa zinmepangwa kwa makini. Juu kuna pakiti na chupa za supermax zikilenga kuunda chembe nyekundu za damu. Chini kushoto kuna alphamox , vidonge kumi vya amoxicillin . Kulia chini kuna benmox , kifurushi chenye vidonge hamsini vya albendazole .

Mzee mmoja amevaa kofia nyeupe na kanzu ndefu nyeupe. Anaangalia sanduku ndogo la kahawia, iliojaa vitu mbalimbali. Mikono yake miwili imeshika kifuniko cha sanduku. Kwenye meza kuna karatasi kadhaa za zamani na ua jekundu.

Mwanaume amevaa kofia nyekundu pia shati jekundu na la kijivu amechuchuma. Amevaa shanga za ganda na mti shingoni. Anatumia kisu kuchonga mbao sakafuni. Kalenda ya zamani ya mwaka wa elfu mbili na saba umening'inia ukutani. Kiti cha mbao kipo karibu naye. Pazia la zambarau lipo upande mwingine.

Mama amevaa kofia ya kulala na nguo nyeusi anamwangalia mtoto wake mchanga. Mtoto amelala ndani ya kitanda kidogo cha hospitali. Kwenye mikono ya mama kuna bendeji nyeupe. Chumba kina samani ya hospitali na kifaa cha matibabu.

Mwanamke anachunguza sikio la mwanaume. Amevalia glovu nyeupe. Mwanaume mwingine amesimama karibu. Wote wamevaa nguo za samawati na nyeupe. Kuna kitambaa meupe kwenye meza. Mwanamke amefunga nywele.

Sanduku jeupe la dawa limewekwa mbele. Vidonge vya manjano vitano viko nje ya pakiti vikining'inia kwenye blister moja. Blister nyingine yenye vidonge vitano, imesimama wima upande wa kulia. Kila kibonge cha umbo wa mviringo.

Watu wanne, wamevalia barakoa, wamesimama nje. Wawili wanatumia kituo cha kunawia mikono chenye chupa ya sabuni. Wengine wanasubiri kwa foleni. Mazingira ni ya kijijini. Kuna miti na majengo rahisi. Watu wanazingatia usafi.

Madaktari, naonekana katika room ya upasuaji wa likilipaswa mtu ambaye ni mgonjwa, na ambaye hali yake inaonekana sio vizuri sana.

Sanduku nyeupe la Core Supplement pack kutoka Planet. Karibu na hilo paketi kadhaa ndogo zenye majina ya Planet zimetawanyika. Vidonge vingine vya rangi tofauti njano, nyeusi, nyeupe na nyekundu vimeenea juu ya uso. Glasi iliyojaa maji imewekwa juu tayari kutumika.

Chupa ndogo nyeupe ya dawa ikiwa Na Lebo nyeusi yenye neno ibuprofen imeandikwa wazi. Kuna mistari meusi chini yake. Chupa zingine mieupe hazionekani vizuri nyuma yake zikionyesha mandhari ya samawati. Dawa hii huenda ikatumika kutuliza maumivu.

Tangazo la bidhaa. Juu kuna picha tatu za watu wakishikana vichwa vyao na picha moja wa ubongo unaong’aa. Chini yake kuna maandishi ya kiswahili yenye taarifa kuhusu Siha Headache Solution na Doctor Ishmael pamoja na namba ya simu.

Mwanaume mweusi amesimama mbele ya darasa akifundisha watoto wengi baadhi ya wakiwa wamevaa sare, watoto hawa wameketi kwenye dawati, wanafunzi ushika pango lenye michoro, ukuta za chumba imepakwa rangi nyeupe na madirisha inaonekana pango lina nembo ya LIONS CLUB somo linaendelea vizuri

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Mwanamke mmoja amelala kitandani akimshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi. Wanawake wengine wamesimama karibu naye wakiongea na kumsikiliza. Mwanaume wa pili pia wako kwenye kundi hilo.

Daktari mwanamme anachunguza sikio na mwanamke, anatumia kifaa maalumu cha matibabu, mwanamke ameketi , uso wake ukionyesha umaakini, daktari amevaa shati ya zambarau na koti nyeupe, mkono wake umeshika kifaa kuelekea sikio na mgonjwa .

Wanaume watatu na mwanamke mmoja, wamesimama nje. Mwanaume mmoja amevalia suti ya bluu na shati la samawati akimiminia maji kwenye mfumo wa bomba. Mwanaume mwingine amevalia shati la bluu hafifu akimtazama. Kuna bomba la rangi ya machungwa.

Mikono miwili imeshikana. Mmoja amevaa glovu nyeupe, nguo ya manjano akiashiria mtaalamu wa afya. Mkono mwingine mweusi unaonekana wazi ukionyesha mgonjwa. Huu mguso unadhihirisha huruma, utunzaji na faraja. Mawasiliano yao yanatoa matumaini.

Chupa ndogo za chanjo ya MMR imesimama, lebo yake inaonyesha Measles Mumps Rubella na live virus . Kifuniko chekundu kipo juu. Kiwango ni milimilita ishirini. Sindano ipo karibu yake, chupa hii ina majimaji meupe ndani.

Mazingira makubwa yamefurika vibaya maji yakiwa yameenea kila mahali. Barabara ndefu inapita katikati ya mafuriko hayo. Miti na vichaka vimezama kwenye maji ya kahawai. Daraja ndogo linaunganisha pande mbili. Anga ina mawingu mazito.

Daktari wa meno amevalia koti nyeupe, miwani na barakoa ya njano. Anamchunguza mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha samawati. Amevaa barakoa ya samawati na kilemba cheusi. Daktari anatumia vifaa vya matibabu.

Mwanaume mwenye furaha anasimama karibu na mabango ya WaterStep na matangi makubwa meusi ya maji. Amevalia shati la buluu na suruali ya jinzi . Mkono wake mmoja umeelekezwa juu. Kuna anga la buluu nyuma.

Mwanamume anamfanyia mazoezi ya miguu mwanamke aliyelala. Mwanamke amevaa shuka nyekundu yenye miraba, mtaalamu amevaa fulana ya kijivu. Wote wawili wako ndani ya chumba, mtaalamu anaonekana akimsaidia mgonjwa. Mazoezi ya viungo yanafanyika.

Wanawake wawili ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa sare ya buluu akimsaidia mwingine kuinua mkono wake wakishikilia bomba jeupe refu. Nyuma kuna fremu nyeupe yenye vijiti vingi kwenye fremu hio kuna vitu vya rangi mbalimbali.

Mkononi mwa daktari, unashika usufi mweupe ukisafisha begani mwa mtu. Mtu huyu ana kipara na amevaa nguo ya mistari. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wamesimama. Mmoja wao amevaa shati jekundu lenye miraba. Tukio linafanyika nje kwenye eneo wazi.

Mwanamme amesimama mbele ya choo cha nje , amevalia shati la kiafrika lenye rangi nyingi ,anaonekana akiegemea ukuta wa simiti, choo kimejengwa na mabati na kuta za saruji .Nyuma yake kuna miti na mimea mingi ya kijani kibichi.

Kisa cha uharibifu mkubwa. Watu sita wako eneo la tukio wakichunguza vifusi vingi vya jengo lililobomoka. Baadhi wamevaa sare za buluu na kofia ngumu. Wengine wamevaa nguo za kawaida. Udongo ,vipande vya zege na vyuma vilivyopandika, vimetapaka kila mahali.

Mwanamke amesimama katikati ya picha. Amevaa vazi jeusi refu. Udongo ni mwekundu na umekauka sana. Mitishamba na vichaka vimekufa. Mifupa mingi ya wanyama imetepakaa chini. Miti michache kavu inasimama mbali.

Chombo kikubwa cha kuosha mikono kimesimama wima. Kuna tanki la maji juu, sink katikati na ndoo ya kukusanyia maji chafu chini. Sabuni ya maji ipo pembeni. Mfumo mzima umejengwa kwenye fremu nyeusi ya chuma.

Jengo la rangi ya samawati lililoandikwa Boya water project .Mtu amesimama mbele akijaza chombo cha manjano. Mwingine amesimama karibu. Vyombo vingi vya maji viko chini. Bomba la maji linaonekana wazi. Kuna tangi kubwa la maji juu ya jengo.

Chupa ya dawa ya Nature's Bounty D3 10,000 IU imewekwa wazi. Kifuniko chake kina rangi ya kijani. Chupa ina maandishi yanayoonyesha matumizi yake na muda mfupi kwa upungufu wa Vitamin D . Pia imeandikwa Immune Health na Vitamin Supplement . Ndani kuna vidonge laini sabini na mbili. Rangi kuu ni ya kijani, nyeupe na njano.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kijani. Wanatembea kwenye nyasi ndefu. Moto mkali unawaka nyuma yao ukitoa moshi mwingi mweusi. Mtu wa kwanza anashikilia kifaa chenye rangi nyekundu. Mtu wa pili amebeba mkoba wa manjano mgongoni.

Kundi la watu limekusanyika, wengi wakiwa wamelia fulana za kijani, na koti hafifu za blue .Wanashikila vifaa vya kielektroniki, kama vile computer ndogo na simu. Anaonekana kuwa wakishiriki katika shughuli ya kitaifa labda senza ya idadi ya watu.

Mwanamke amevaa koti jeupe akimsaidia mwanaume aliyevaa shati la samawati na jeupe. Wote wawili wako kwenye magoti juu ya mkeka wenye rangi tofauti. Samawati, njano na nyekundu. Mwanaume ana saa mkononi.

Eneo la mapokezi la dental care Kaunta ya huduma yenye nembo dental care iko mbele. Milango ya kio yenye dirisha unatazama kushoto. Televisheni imening'inia ukutani ikionyesha video. Ukuta una rangi za machungwa na beji .

Mwanume amesimama ndani ya matubwi mrefu. Amevalia koti nyekundu na kofia nyeupe. Mtumbwi umejaa magodoro, mizigo na vitu vingi. Maji mengi yamefurika yakionyesha mafuriko makubwa. Yeye huenda anaamsha mali yake, hali inaonyesha shida.

Mazingira ya kliniki, au chumba cha matibabu, mwanamke anayeonekana kuwa mama amesimama karibu na kitanda cha uchunguzi na ana muangalia mtoto mchanga anayelala juu yake. Mtoto, amevaa nguo za rangi ya waridi na kofia nyeupe.

Mwanamke mzee amevaa kilemba cha buluu na nguo za samawati anaguza tumbo la mwanamke mwingine aliyelala chini. Mwanamke aliyelala amevaa shati jekundu na kitenge cha rangi. Wanawake wengine watatu wamekaa viti nyuma yao. Miti na mimea ipo nyuma.

Mwanaume mzee amevaa kinyago cheupe na kofia ya samawati anachanjwa. Ana shati la miraba miraba mekundu na mikono yake imeshikilia bega. Mtu mwingine ana sindano mkononi akimtibu. Inaonekana anaogopa kidogo, macho yake yamefumbwa.

Kuna foleni ndefu ya watu. Gari jeupe limebeba mizigo mingi. Wanaume na wanawake wanapakua vitu. Madumu ya njano yamewekwa chini. Miti mikubwa inatoa kivuli. Watu wengi wamevalia nguo za kitamaduni. Ardhi ni kavu.

Daktari anachunguza sikio la mwanamke. Amevalia koti jeupe, miwani na barakoa. Mwanamke ana nywele nyeusi, amevaa koti jeusi na skafu ya kijivu. Watu wengi wanakaa nyuma yao. Mandhari inaonekana kuwa ya kliniki ya afya.

Masanduku manne meupe ya dawa juu ya kila sanduku kuna maandishi stamreal na nembo ya nusu duara ya buluu na manjano. Masanduku matatu yamelala chini na moja limesimama wima mbele. Sanduku lililo simama lina ya masimbo ya QR na maandishi tofauti. Sehemu ya chini ya picha inaonekana kama meza.

Mkono uliovalia glovu ya bluu ukishikilia sindano na chupa ya chanjo. Chupa hiyo ina lebo yenye maneno MMR Vaccine . Maji ndani ya chupa yanaonekana wazi, sindano ina ncha kali. Mandhari nyuma ni rangi ya manjano.

Watu wanne wamesimama nje. Wawili wao wamevaa fulana za njano wakisimama pande mbili za kifaa cha kunawia mikono. Kifaa hicho kina ndoo mbili nyeupe. Kimewekwa juu ya stendi ya samawati. Wengine wawili wao wako nyuma.

Chumba cha darasa, mwanamke amesimama akionyesha kitu cheupe. Amevaa shati jeupe na jeans . Tabasamu imechanua usoni mwake. Ubao mweusi umejaa maandishi na michoro. Mwanamke mwingine ameketi karibu ameshikilia chupa ya maji.

Sanduku la dawa linajina, Respiridol Tablet 4 mg, na limeandikwa mixed tablet . Vidonge vya kijani vimepangwa kwenye pakiti mbili za malenge lenge. Maandishi mengine yanaonyesha muundo na mtengenezaji, Jansen Silag.

Madaktari wa meno wawili wanashughulikia mgonjwa. Mwanaume amevaa miwani ya kinga, barakoa na glavu nyeupe. Mwanamke pia amevaa barakoa na glavu. Wanatumia vifaa vya kisasa kutibu meno. Nembo ya Dentmed dental centre ipo kwenye sare zao. Mgonjwa amelala chaali.

Chumba cha hospitali kina vitanda viwili. Mgonjwa mmoja amelala kitandani akiwa amefunikwa. Mwingine ameketi kitandani ameshikilia kichwa chake. Silinda ya oksijeni na stendi ya IV vipo karibu. Milango miwili imefungwa. Mwangaza hafifu unaingia kupitia dirisha.

Tangazo la Maasai Herbal Clinic. Juu kushoto kuna kipande cha tikitimaji na kontena la mbegu nyeusi. Juu katikati kuna rundo la mbegu nyeupe. Chini kulia kuna kinu na mche, mimea ya dawa na chupa ndogo. Kitufe chekundu chenye maneno Buy Now kipo katikati. Kuna pia habari ya simu na ya ujumbe mfupi kwa Kiswahili.

Daktari anamnywesha mtoto dawa. Mama amemkumbatia mwanawe. Daktari amevalia sare nyeupe na nyekundu. Mtoto analala mikononi mwa mama yake. Huduma ya afya inatolewa. Chumba cha kliniki inaonekana.

Chupa kadhaa za chanjo. Kifaa kimoja kina maandishi, Measles Mumps Rubella Virus Vaccine single dose 0.5ml . Karibu nazo kuna sindano zilizo na rangi tofauti, yani njano na machungwa. Nyuma kuna chupa nyingi zenye kofia za samawati na chungwa.